Kituo cha kupoza umeme au kituo usambazaji ya umeme. Kituo hiki kina miundo mingi ya chuma iliojengwa kwa ajili ya kuunga mkono na nyaya za umeme vifaa vinavyouziana na umeme. Kuna nyanya nyingi za umeme zinazopita juu.

Watu wawili wanaume wakitembea kando ya barabara iliyo karibu na kituo kikubwa cha umeme. Wote wawili wamevalia fulana za kijani kibichi zinazoakisi mwanga zinazoashiria kuwa wanaweza kuwa wafanyikazi wa shirika la umeme.

Bwawa kubwa la maji au mradi wa maji pengine wa kuzalisha umeme au kudhibiti mafuriko. Sehemu kubwa inachukuliwa na maji mengi ya kahawia yanayoenea mbele. Katika sehemu ya kati kuna miundo mikubwa ya saruji na chuma.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa jotoardhi. Mtambo huu unazalisha mvuke mwingi unaotoka kwenye minara ya kupoeza na pia kutoka ardhini katika maeneo mengine ya karibu. Kuna majengo makuu ya mitambo yenye paa la kijani kibichi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli kidogo na nguzo ndefu za umeme zilizojaa nyaya nyingi. Kuna mtu mmoja amepanda ngazi ndefu ya rangi ya chungwa iliyoegemea nguzo za umeme akifanya ngazi kwenye nyaya hizo.

Nguzo kubwa za umeme wa voltage ya juu zikipita katika mandhari ya wazi labda mashambani au eneo la wazi. Kuna nguzo kubwa ya chuma lenye umbo wa kimfumo iliyobeba nyaya nyingi za umeme. Nyaya hizo zinaonekana kuelekea mbali.

Kituo cha kusambaza umeme kilicho wazi kikiwa na minara mingi ya chuma nyaya za umeme na vufaa vingine vinavyohusiana na usambazaji wa umeme. Kuna minara mirefu ya chuma yenye muundo wa Grid na miundo mingine mingi ya chuma.

Kituo cha umeme labda cha kupoza au kusambaza umeme kinachomilikiwa na Kenya power kama inavyoonekana kwenye bendera zilizo simama. Kuna miundo mingi ya chuma inayounga mkono nyayo za umeme na vifaa vingine vinayo husiana na umeme.

Mtambo mkubwa wa kuzalisha umeme wa joto ardhi ulioko katika eneo la milima. Kuna majengo kadhaa ya kijani kibichi ambayo ni sehemu ya mtambo wa kuzalisha umeme karibu na majengo hayo. Kuna mirija mikubwa na mifumo ya mabomba hayo.

Mazingira ya mtu chafu au makazi duni pembeni katikati kuna mto unaotindika lakini umejaa uchafu mwingi kama vile mifuko ya plastiki na pande nyingine watu kadhaa wanaonekana ndani na ndani ya mto wengine wakijaribu kuokota vitu.

Kuna watu wa kufanya kazi ya kusafisha taka nyingi zilizorundikana chini ya miti mikubwa ya miazi, miti hio ya miazi ina mapua marefu na ya njano ikionyesha kua ni ya samani au uliokomaa.

Kundi la wanafunzi wa kiume na wakike wakiwa wamesimama kwenye eneo la nyasi labda nje ya shule yao wamekusanyika karibu na mimea midogo iliyopandwa kwenye mfuko nyeusi ya plastiki ikionyesha kua washiriki katika shughuli ya upandaji miti.

Mandhari ya asili inayoonyesha mto mpana au ziwa dogo lenye maji tulivu yanayoakisi anga na miti iliyo pande. Pande zote za maji kuna mimea mingi ya kijani kibichi ikiwemo miti mikubwa yenye majani mengi na vichaka.

Tembo wawili wachanga wakinyonyeshwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa na walezi wao. Kuna tembo mchanga mwenye rangi ya kahawia machungwa labda kutokana na udongo mwekundu amepandishwa Shina lake la puani na ananywa kutoka kwenye pomba wa plastiki.

Mandhari mbalimbali za asili zikiwa zimepangwa katika muundo wa dhidi ya vito sita tofauti zikionyesha hali tofauti ya mazingira ya kiasili au zilizobadilishwa na binadamu. Picha ya juu kushoto inaonyesha eneo la maji lililozungukwa na mimea mirefu ya kijani kibichi.

Maandari ya jua linapochomaza au kutua katika Savannah, Miti moja mkubwa wa mwavuli labda aina ya mwarubaini au mkakakaya umeonekana kama mwavuli jeusi, katika kuna matawi yake yaliotapakaa.

Mwanaume akiwa amebeba ndoo na mfuko mkubwa wa gunia mabegani akitembea kwa njia nyembamba ya matope mbele ya makazi yaliyojengwa kwa mabati. Mwanaume huyo amevalia fulana nyeusi na suruali nyeusi na anaonekana akitembea kwa uangalifu.

Kikundi cha watu wa kiume cha wamasai na watalii wakiwa wamekusanyika katika mazingira ya asili labda katika ishadi ya wanyamapori au kijiji cha utamaduni, kuna wanaume watano wa kimasai wakiwa wamevalia shuka zao.

Nyati wawili wakiwa katika mazingira ya asili labda kwenye mbuga la wanyama au hifadhi. Nyati aliye mbele yuko katikati na anatazama moja kwa moja kwenye kamera. Ana pembe zenye nguvu zilizojipinda na masikio makubwa.

Kobe wawili wakubwa wanaofanana na kobe wa nchi kavu wakiwa kando ya maji yenye matope. Kobe hao wawili wana maganda makubwa yenye rangi ya kahawia, kijivu na miundo tofauti, wote wawili wana miguu minene na vichwa vidogo vilivyochomoza. Mmoja wao anaonekana akitazama chini.

Kundi la wachezaji wa kitamaduni wakitumbuiza kwenye jukwaa kubwa la mbao labda ndani ya ukumbi. Kuna idadi kubwa ambayo wote wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Mavazi hayo yanajumuisha ngozi za wanyama kama shanga na mavazi makubwa ya mimea kichwani.

Ndege mwenye manyoya maridadi amesimama kwenye mandhari nyuma nyeupe . Mwili wake ni kijani kibichi huku mabwawa yake na mkia wake mrefu ni bluu inayovutia. Ndege huyo ana kilele tofauti cha manyoya meusi.

Mfuko mkubwa wa rangi ya kijani uluokua umejaa taka mbalimbali zikiwemo karatasi, plastiki na vifungashio, ukiwa umeninginia kwenye mizani ya kupimia uzito, mizani yenyewe inaonekana juu ya mfuko.

Vifaru wawili mkubwa na mdogo wakitembea kwenye nyasi ndefu zilizokauka katika mazingira ya wazi yanayoonekana kuwa savana au hali ya wanyama. Kifaru mkubwa yupo upande wa kushoto akiwa na pembe kubwa na ngozi yake yenye mikunjo mikubwa.

Mtu akichakata au akichambua takataka hasa mifuko ya plastiki katika mazingira yanayoonekana kuwa ya dampu au eneo la kuchakata tena. Miguu na mikono ya mtu mweusi imeonekana ikiwa ndani ya chumba.

Kundi la watoto wa tembo wakinyonyeshwa maziwa kutoka chupa kubwa na walezi wao, watu hao wamevaa sare za kijani kibichi na buti wakiwa wamesimama kwenye udongo mwekundu, nyuma yao kuna miti iliyokauka na anga la bluu likiwa na mawingu meupe.

Tukio la upandaji miti. Kundi la watoto wa shule wakiwa wamevalia sare zao baadhi yao wakiwa wameshika miche midogo. Pia kuna watu wazima wawili kati yao wamepiga magoti wakipanda miti kwenye udongo. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya njano.

Njia iliyojengwa kwa matofali inayopita katikati ya eneo lenye miti mingi na mimea, njia hio ni ya rangi ya kahawia nyekundu na inaonekana kupanda kidogo au kwenda mbele adi mbali. Pande zote za njia kuna miti mikubwa yenye majani mengi.

Aina ya Africa brooms beak ambaye anajulikana kwa mdomo wake mrefu na mkono unaofanana na kijiko ndege huyo ana manyoya meupe kabisaa na miguu yake ni refu ni ya rangi nyekundu nyangafu pamoja na sehemu ya mdomo wake karibu na uso.

Ujenzi mkubwa wa barabara ya juu katika mazingira ya mjini. Nguzo za miundo mikuu ya zege ya barabara hiyo inaonekana wazi ikiwa bado haijakamilika . Chini ya miundo hiyo ya zege kuna barabara yakawaida yenye magari yanayoendelea na shughuli zao za usafiri.

Mnyama anyefanana na nyara akiwa ndani ya uzio wa watu ya chuma. Mnyama huyo ana manyoya ya rangi nyeusi iliyokolea au kahawia iliyokolea. Anaonekana akichunga au akila nyasi kavu zilizopo ardhini.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko au matokeo ya mvua kubwa . Kuna mto uliofurika maji yakiwa na rangi ya kahawia na yamebeba uchafu mwingi. Watu wawili wanaonekana wakijaribu kusafisha au kutoa uchafu kutoka kwenye kingo.

Twiga watatu katika mazingira ya asili labda hifadhi ya wanyama au bustani ya wanyama. Twiga wawili wanazungumza uso kwa uso wakiwa wamekaribiana sana na labda wakibusiana au wakiwasiliana.

Mtu anayefanya kazi ya kusafisha mazingira mtu huyo amevaa nguo za kazi za rangi ya kijani kibichi, kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa na glovu, anaonekana akikusanya takataka kutoka kingo za mto au mkondo wa maji uliochafuliwa.

Treni ya kisasa yenye rangi nyekundu na nyeupe ikipita juu ya daraja refu la reli. Treni hiii inaonekana kuwa ni la mizigo au abiria na ina injini mbili, moja mbele na nyingine nyuma au injini yenye mapepewa mengi.

Njia ya mbao iliyojengwa katika mazingira ya asili labda bustani hifadhi au msitu. Njia hii imeinuliwa kidogo kutoka ardhini na ina pande zote zilizowekwa vizuizi au reli vya mbao ya rangi ya kahawia zikimsaidia mtumiaji kukaa salama.

Mandhari ya Savana yenye nyasi ndefu zilizokauka na mnyama aina ya impala akionekana wazi mbele. Kuna impala ndume lililokomaa likisimama wima likitazama upande wa kulia. Ina pembe ndefu zilizopinda na manyoya ya rangi ya kahawia dhahabu.

Mandhari ya asili na mazingira ya jiji. Katika sehemu ya mbele kuna pundamilia wawili wakishiriki kwenye nyasi ndefu zilizokauka au zenye rangi ya dhahabu . Wana milia yao nyeusi na nyeupe inayowatambulisha.

Kunda la punda milia wakivuka njia ya udongo katikati ya Savannah. Kuna punda milia wengi walioenea pande zote za njia wengine wakiwa wamesimama, wengine wakila nyasi fupi, na wengine wakitembea.

Mandhari ya makazi duni au eneo lililoadhirika na uchafuzi wa mazingira likiwa na rundo kubwa la takataka na nyumba kando ya mto au mkondo wa maji. Takataka na uchafu zimetapakaa kila mahali.

Twiga watatu wakisimama katika mazingira ya asili. Twiga hao wamepakana rangi ya kahawia na milia ya njano au kahawia iliyokolea ambayo ni asili ya twiga wawili wamesimama karibu yao na mmoja anaonekana kumwelekea mwingine.

Eneo kubwa la nje labda kituo cha kuchakata taka au dampu lililojaa rundo kubwa la taka zilizopangwa na kuwekwa katika vifurushi. Upande wa kushoto, kuna majengo makubwa ya viwanda na mirundo ya taka zilizopangwa zikiwa zimefunikwa vya plasti...

Onyesho la kitamaduni au tamasha lililofanyika kwenye jukwaa kubwa la ndani. Kuna kundi la wachezaji wengi wao wakiwa wanaume wamevalia mavazi ya kitamaduni yenye nyasi au vifaa asilia kiunoni na wengine wakuwa na mapambo ya manyoya kichwani.

Kundi la wafanyikazi ambao wanaonekana kuwa wahandisi au mafundi wakiwa wanafanya kazi ya kurekebisha au kuunganisha mabomba makubwa ya maji au gesi. Mabomba hayo yana rangi ya kijani kibichi na kahawia.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya wamasai, katikati kuna mwanaume wawili wanaruka juu ikiashiria densi au utamaduni wao wa kuruka huku mmoja wao akiwa amevaa mapambo ya manyoya kichwani.

Mandhari ya mazingira yaliyochafuka pengine katika eneo la makaazi duni au jirani na makaazi hayo. Katikati kuna mto au mkondo wa maji unaopita katikati ya eneo hilo. Maji yanaonekana kuwa meusi na machafu.

Daraja ndefu na pana la reli linalopita juu ya mandhari tambarare iliyo nyasi na vichaka kidogo. Daraja hili limejengwa kwa nguvu imara za sege zenye umbo wa mraba zikishikilia sehemu ya juu ya daraja.

Makazi duni labda kwenye mazingira ya jiji au kitongoji kikubwa, upande wa kushoto kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na vufaa vingine visivyo rasmi vikiwa vimepangwa kwa kufuata mkondo wa mtu.

Simba jike amelala juu ya kilima cha ardhi iliyounika akitazama upande wa kushoto. Rangi ya manyoya yake ni ya kahawia iliyokolea ikichanganyika vizuri na mazingira ya nyasi kavu. Nyuma ya simba kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu.

Ziwa au bwawa kubwa la maji likiwa na rangi ya kijani iliyokolea au nyeusi na inaakisi anga la mawingu . Pande zote za maji zimezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi ikiwemo miti mirefu na vichaka.

Mto Nairobi ulioko karibu na makazi duni, ukiwa ma maji machafu na taka nyingi zilizotapakaa ukingoni. Watu kadhaa wanaonekana kutembea kwenye njia iliyotengenezwa kando ya mto na mmoja wao amevaa koti la rangi ya kijani kibichi. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo ya makazi duni na miti.

Barabara yenye shughuli nyingi katikati ya jiji ikiwa na msongamano wa magari na watu. Kuna magari mengi yakiwemo mabasi na matatu ambayo ni magari ya abiria yanayotumika sana nchini Kenya. Basi moja lina maandishi Royale na jingine Lexus.

Eneo lenye shughuli za barabarani zikionyesha basi ndogo la abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini kenya . Matatu hii ni ya rangi ya zambarau na njano na imeandikwa commuter mbele na double n . Juu ya kioo cha mbele kuna nambari ya usajili KBT 604Q .

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi iliyo na magari mawili aina ya matatu yaliyoegezwa, matatu hilo zimepambwa kwa rangi nyingi na michoro ya kuvutia.

Barabara kuu labda barabara ya magari mengi au barabara kuu ya jiji lenye magari yakipita . Anga lina mawingu meupe na kidogo bluu. Kuna daraja la watembea kwa miguu na la rangi ya kijani na bluu linalovuka barabara.

Lori ya buluu na rangi ya machungwa ambayo pia ni aina ya matatu likiwa limeegezwa kando ya barabara ya mjini. Linaonekana kuwa na abiria au likiwa tayari kuondoka. Lori ndogo lililobadilishwa kuwa gari la abiria lenye rangi la buluu kwa sehemu ya juu na rangi ya machungwa kwa chini.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi inaonekana kama kituo cha mabasi au ya usafiri wa umma. Kuna basi la buluu la Metrotrans lililosimama likionyesha namba ya usajili KBA 415A na chapa ya Isuzu.

Ya barabara kuu katika jiji lenye shughuli nyingi yenye majengo marefu, mandhari mengi na watu wakitembea. Upande wa kushoto kuna barabara ya waenda kwa miguu yenye watu kadhaa wakitembea, mmoja amevalia fulana ya njano na mwingine amevalia fulana nyeupe na fulana ya mikono mirefu ya buluu.

Basi la abiria la umma lililoegezwa kando ya barabara lenye shughuli nyingi labda katika jiji kutokana na mambo ya uzasindi na mtindo wa matatu. Basi hili ni ya rangi ya hudhurungi na buluu ikiwa na mapambo mengi ya rangi ya buluu.

Eneo lenye shughuli nyingi mijini ikionyesha kituo cha magari ya abiria labda kituo cha matatu au magari ya abiria, kuna magari kadhaa meupe yanayoonekana kua matatu au magari ya sacco yakiwa yameegeshwa barabarani, baadhi ya magari hayo yana mabango yenye majina ya maeneo kama Nakuru city.

Barabara kuu pana yenye vichochoro vingi vikiwa na ishara kubwa ya barabara linaloonyesha maelezo ya miji mbalimbali .Katikati sehemu ya juu kuna bango kubwa ya kijani kibichi yenye maandishi meupe.

Magari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji chenye usafiri wa umma na biashara za kando ya barabara. Gari kubwa nyeupe lenye mapambo mengi ya rangi ya zambarau bluu na njano imeegezwa upande wa kulia.

Matatu ya rangi ya krimu iliyochakaa kidogo na nambari ya usajili KDQ446Y . Matatu inaonekana ikiwa imesimama kwenye eneo lenye shughuli nyingi. Kwenye kioo cha mbele cha matatu kuna mabango yaliyoandikwa aviation, quickmart, village na juakali . Mabango hayo yanaashiria njia au maeneo yaliyohudhuriwa na matatu hii.

Barabara pana yenye shughuli nyingi labda katika jiji au mji mkubwa. Katikati ya barabara kuna ishara kubwa ya kijani kibichi yenye maandishi, Juja Road, ikionyesha maelezo ya barabara. Kuna magari mbalimbali yanayotembea barabarani.

Ishara ya kuwa ya kusafiri au kuelekea labda kwa ajili ya matatu au usafiri mwingine wa Uma ikionyesha namba ya njia na maeneo anuwahi. Ishara hiyo ina namba nne kubwa inao andikwa kwa rangi nyekundu upande wa kushoto.

Msongamano mkubwa wa magari kwenye barabara pana labda katika eneo la mijini au fungani mwa jiji. Kuna aina mbalimbali za magari yaliyosimama kwenye foleni kama vile malori makubwa, mabasi madogo magari ya abiria na magari mengine ya mizigo.

Basi ndogo la abiria ambalo nchini kenya hujulikana kama matatu likiwa limeegezwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi ya mjini. Basi lina rangi ya kijivu na lina mistari ya zambarau na waridi inayoonekana kua na mapambo na maandishi mbali mbali.

Barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mji likiwa na magari na watu wa kusonga mbele, inaonekana kama kituo cha basi au eneo ya magari ya umma, kuna bango kubwa jeupe na jekundu lililoandikwa Meiso Classic Sacco na chini yake kwa herufi kubwa nyekundu.

Kupitia uzio wa nyaya ikonyesha treni ikisimama au ikipita karibu na kituo au eneo la makazi, kitu kikuu ambacho ni treni ya abiria yenye rangi nyeupe na mistari ya zambarau na njano kwenye pua yake.

Eneo la mtaa lenye magari mawili meupe ya abiria yanayoonekana kua mabasi madogo au matatu, magari yote mawili yana mstari mpana na njano chini ya madirisha na yana majina ya maeneo kama vile Mombasa yameandikwa upande wake.

Shughuli nyingi inaoonyesha mazingira ya barabara enye mzongamano hasa Nairobi kutokana na namba ya usajili za magari na aina usafiri ya katika sehemu ya mbele na katika kuna matatu ya rangi nyekundu na nyeusi ina maandishi prudence Baraka .

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na msongamano wa magari mbalimbali. Kuna malori makubwa, mabasi, vani na magari madogo yaliyoegeshwa au yakitembea polepole kwenye barabara. Baadhi ya malori yanaonekana kubeba mizigo mikubwa.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini nchini Kenya labda Nairobi. Juu kabisa kuna sehemu ya dari na vizimba vya jua vyenye gari ambapo moja ina maandishi yasiyosomeka vizuri. Kwenye kio cha mbele cha gari kuna stika zenye rangi mbalimbali.

Basi la abiria la rangi ya bluu na zambarau yenye chapa ya KBS juu yake na nambari 045 mbele. Namba ya usajili ya basi ni KCK 447V na inaonekana kama basi la umma likiwa limeegeshwa kando ya barabara.

Matatu yenye mapambo mengi ikiwa na rangi ya blue na michoro ya grafiki mbele. Lori hili limeandikwa isuzu na chevtrans mbele yake na yenye namba ya usajili mp x474e . Inaonekana kuwa imetumika sana kutokana na rangi zilizofifia na sehemu zilizochakaa.

Gari la abiria lililopakwa rangi ya buluu na zambarau likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi hilo lina nembo ya KBS na namba 045 imeandikwa mbele. Abiria wanaonekana wakipanda wakipanda na kushuka basi hili.

Barabara kuu enye magari mingi na unaonekana kukuwa kutoka ndani ya gari lingine labda kwenye kiti cha mbele kutokana na kuonekana kwa kioo cha mbele cha gari, kuna njia kataa za gari zinazoonekana zote zikiongoza upande mmoja, jambo linaloashiria kuwa ni barabara enye mwelekeo mmoja.

Barabara yenye shuguli nyingi kutokana na namba za magari na mazingira yanafonana na mji mkuu. Barabara inaonekana kuwa na mvua kidogo na sehemu za lami zikona maji, kuna magari mengi ikiwemo magari madogo ya abiria na malori makubwa ya kusafirisha saruji yaliyosimama katikati ya barabara.

Eneo lenye shughuli nyingi la usafiri wa umma labda kituo cha matatu au eneo la kuongezea abiria nchini kenya, kituo kikuu cha picha ni gari aina ya matatu yenye rangi ya fedha likiwa na abiria wengi wanao bobea au kusuka.

Barabara pana yenye shughuli nyingi labda katika jiji au mji mkubwa. Kuna magari mbalimbali yanayotembea barabarani ikiwemo malori, mabasi na magari madogo. Upande wa kushoto wa barabara kuna njia ya lori yenye uzio wa chuma.

Shughuli nyingi ambayo inaonyesha barabara yenye msongamano wa magari na watu katikati ya jiji inaonekana kua Nairobi Kenya kutokana na kuweko kwa matatu yenye urembo wa kipekee kama vile liliandikwa Moana na jingine lililoandikwa Federani.

Basi la abiria lililosimama kwenye kituo likiwa na chapa ya Citi Hoppa na rangi ya kijani kibichi na nyeupe. Basi hili lina namba 7724 mbele na limeandikwa jina la Citi Hoppa.

Eneo la mijini lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi yanalo pakia na kuingia kuna basi la abiria Lililo na rangi ya blue na njano likionekana kuwa matatu kwenye madirisha ya basi kuna mapango yanaonyesha namba za njia kama vile thelatini na nne na thelatini na tano na labda bei ya nauli ni ya msingi.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa likiwa na jina Tawakaal limeandikwa kwa herufi kubwa nyuma. Basi hili linaonekana kuwa la kampuni ya Nilong . Kuna nembo ya tai yenye mabawa yaliyochanuka iliyochorwa nyuma na ubavuni mwa basi.

Eneo lenye msongamano wa magari na watu hasa katika kituo cha mabasi au barabara yenye shughuli nyingi labda jijini nairobi. Kuna mabasi kadhaa madogo maarufu kama matatu yaliyopakwa rangi mbalimbali na yenye michoro au maandishi mbalimbali. Moja ya matatu hayo yaliyopakwa rangi ya buluu na njano limeegeshwa katikati.

Eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma likiwa na mabasi ya matatu yaliyosimama. Kuna bango kubwa jeupe lenye nambari 33 nyekundu iliyoonekana wazi likionyesha labda ninambari njia au njia ya basi.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari na watu labda katika jiji kutokana na usafiri unaofanana na matatu na mabasi, barabara unaonekana kua na njia nyingi na magari mengi ya aina tofauti kama vile mabasi, malori na magari madogo yanayosafiri pande zote mbili.

Barabara yenye shughuli nyingi labda jiji Kenya kutokana na usafiri unaonekana kama matatu na majengo marefu. Mbele kuna mtu aliyevaa fulana ya rangi ya zambarau na fulana ya usalama ya rangi ya chungwa akiwa ameshika kichwa chake.

Eneo lenye shughuli nyingi ya kibiashara na usafiri. Inaonekana kama mtaa wa jiji. Kuna gari ndogo la abiria ambalo ni matatu linalopambwa kwa rangi mbalimbali kama vile nyeupe, bluu, zambarau na njano. Matatu hii imeandikwa, prestige, juu na ina picha za pingu chini.

Makutano ya barabara yenye shughuli nyingi labda jijini kutokana na aina ya mabasi na aina ya mandhari ya mjini, kuna magari mengi yanayosubiri kwenye taa za trafiki na baadhi ya watu wanavuka baraba.

Basi ndogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya likiwa limeegezwa kando ya barabara ya mjini. Basi hilo lina rangi ya machungwa na buluu iliyochanganyika na mistari meupe na ina mabampo ya picha za watu maarufu au wahusika wa katuni kwenye madirisha yake.

Eneo la stesheni ya treni lenye shughuli nyingi na barabara iliyo karibu labda hapa Nairobi. Upande wa kulia kuna reli mbili za treni zinazopita kando ya jengo ndogo la station lenye paa nyekundu ikiwa na jina Pipeline Railway Station.

Lori ndogo lililopambwa kwa rangi ya buluu na machungwa likiwa na chapa ya isuzu na limeandikwa ketluk na texas mbele pamoja na supermetro . Chini ya kioo cha mbele namba ya usajili wa gari ni kds 469 D linaonekana kama gari la usafiri wa umma.

Mfumo wa kuchuja na kusafirisha maji labda katika duka la maji au kituo cha kusafisha maji kupitia nyuma ya kizuizi cha chuma ambacho kinaonekana kama sehemu ya counter au rafu ya kuhifadhia chumba cha maji.

Rundo kubwa la mabomba meupe yanayofanana na mabomba ya PVC. Mabomba haya yana ukubwa tofauti kutoka madogo sana hadi makubwa na yamewekwa juu ya sakafu yenye rangi ya kijivu au saruji.

Mandharu ya mjini au kiwanja cha ujenzi ikionyesha ukuta mrefu wa matofali wa saruji mbele, nyuma ya ukuta kuna majengo kadhaa baadhi yakiwa bado yanajengwa na kuonekana kama mifuko ya saruji.

Muundo wa udongo uliofungua au kuchimbwa labda kutokana na kazi ya ujenzi au uchimbaji, udongo huo unaonekana kua mziti na una mawe madogo kuna pia vijiti au mawe chache zilizolala juu ya udongo.

Mfereji au mtaro uliochimbwa ardhini ukiwa na maji yaliyotuama au yaliyo kilika polepole ndani yake. Mfereji mrefu na umekatika kwa usawa kwenye udongo, ukuta wa kushoto wa mfereji unaonekana kua na mchanga.

Mabomba makubwa ya rangi ya buluu yaliyopangwa kwa safu, mabomba hayo yanonekana kuwa ya plastiki labda PVC na yametengenezwa kwa ajili ya kusafirisha maji au kimiminika kingine, yamelzawa ardhini kwenye udongo mweusi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi labda katika soko au eneo la biashara kuna lori nyeupe la isizu iliyobeba mizigo mingi ikiwemo magunia makubwa na vitu vingine, wanaume wawili wanaonekana juu ya lori wakiweka au wakishusha mizigo.

Mfumo changamano wa mabomba na nyaya zinazounganishwa kwenye ukuta mweusi au giza, inaonekana kama sehemu za viwanda, jengo la kibiashara au eneo la huduma ambapo miundo mbinu hiyo iko wazi.

Mabomba makubwa kadhaa ya chuma yaliyotumika yakiwa yametupwa au kuwekwa kando ya barabara. Juu ya nyasi mabomba hayo yanaonekana yamezeeka sana na yamefunikwa na kutu nzito ikionyesha kuwa yametumika kwa muda mrefu.

Mfereji au mtaro uliochimbwa kwenye udongo ukiwa na maji yanayotiririka ndani yake, katika mandhari yanayoonekana kuwa ya ujenzi au maendeleo ya miji. Kuna mfereji mrefu na mwembamba uliochimbwa ardhini.